Kuna meza iliyojaa mashati mbalimbali ya wanaume yaliyikunjwa vizuri na kupangwa kwa urembo, yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa. Mashati hayo, yana rangi tofauti kama vile buluu, kijivu, waridi na zambarau.

Ni duka la nguo lililojaa mavazi ya aina mbalimbali yaliyopangwa vizuri kwenye vibweta la kamba za kunyonga nguo. Kuna nguo za rangi tofauti ikiwemo buluu, njano, nyekundu, na vivuli vya kahawia zikionyesha mitindo mbalimbali.

Ni mkusanyiko wa kofia mbalimbali zilizopangwa kwenye stendi ya kuonyesha bidhaa zikiwa na rangi na mitindo tofauti, baadhi ya kofia zinaonekana kuwa za majani na zingine za kitambaa na kuna kofia nyeusi, nyeupe na nyekundu zinazoonekana wazi.

Ni duka la nguo, lililopangwa vizuri na lenye mwanga mkali, likiwa na nguo nyingi za rangi tofauti, zilizopangwa kwenye reki na kwenye rafu. Rangi ya pinki inajitokeza kwenye kuta la nguzo, ikitoa mvuno wa kike au wa kisasa kwenye duka.

Ni duka la nguo, lililopangwa vizuri. Likionyesha aina mbali mbali za mashati, na suruali kwa ajili ya kuuza .Zikiwemo polo shati zenye rangi tofauti kama nyekundu , blue na manjano, pamoja na mashati yenye ruwaza.

Ni duka la nguo la kisasa, labda duka la mavazi ya kiume likiwa na suti na mashati yaliyopangwa kwa umaridadi. Upande wa kushoto, suti za rangi tofauti ikiwemo: beige , nyeusi na bluu, zimetundikwa kwenye rack nyeusi zikiwa tayari kwa wateja.

Ni mkusanyoko wa nguo za ndani za wanake hasa sindiria na chupi, zilizopangwa kwa uangalifu na kuningi'niswa kwenye nondo za kuonyesha bidhaa, pengine katika duka la nguo, bidhaa hizi zinaonekana kuwa za rangi na mitindo mbali mbali, ikiwemo nyekundu na maridadi.

Ni duka la nguo ambapo kodi za mashati yaliyopakwa yamewekwa juu ya rundo refu upande wa kulia. Mashati hayo yanaonekana yakiwa yamefungwa vizuri katika viunganishio vya plastiki.

Ni duka au sehemu ya kuonyesha vito vya mapambo ikiwa na shingo za wanawake zikipangwa kwa maridadi kwenye stendi na vibao maalum. Katika sehemu ya mbele na katikati, kuna meza duara ambayo inaonyesha pete kadhaa.

Ni safu ya nguo ndefu zikiwemo magauni na nguo zingine za jioni, zilizotandikwa kwenye reki ya nguo ndani ya duka au chumba cha nguo. Nguo hizo zina rangi tofauti kama vile nyeusi, blue , krimu na maroon . Huko nguo iliyo mbali kulia ikiwa na mchoro na ile iliyo mbali sana kulia ikiwa na shingo iliyopambwa.

Ni duka la nguo la Levis kama inavyodhibitishwa na nembo ya maarufu ya rangi nyekundu iliyo juu ya mlango. Madirisha makubwa ya duka yanaonyesha mannequins zilozovaa nguo za jeans na bango lenye maneno curvy jeans linaonekana wazi.

Ni mkusanyiko mkubwa wa viatu vya aina mbalimbali vikipangwa kwa utaratibu kwenye rafu nyingi zilizojaa hadi ukingoni, viatu hivyo ni pamoja na sabatu, viatu vya kike na viatu vingine vikionyesha rangi na mitindo tofauti.

Ni duka la Levis kama inavyoonekana kutoka nje kupitia kioo. Nembo nyekundu na nyeupe ya Levis inaonekana wazi juu ya mlango wa duka. Ndani ya duka, nguo zimepangwa kwa rafu na stendi na kuna bandia zinazoonyesha baadhi ya nguo hizo.

Ni duka la nguo linaloitwa Manix Clothing Store lililokuwa na madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha nguo mbalimbali na mannequin zilizovalishwa mavazi ya kisasa. Mbele ya duka, nguo za kiume kama vile suti, mashati na suruali zinaonekana zikionyeshwa kwa kuvutia.

Ni duka la nguo la kisasa lenye safu ndefu za nguo zilizopangwa kwa utaratibu. Upande wa kushoto kuna jaketi na suti zilizoning'inia kwenye paa zikionyesha rangi mbali mbali, wakati katikati la kulia.

Ni safu ya vinyogo, vya kuchezea, vilivyopangwa kwenye rafu, kwenye duka, au soko. Kando, kuna kinyago cha rangi ya waridi, chenye umbo la mviringo, na sura ya katuni, na upande wa kulia, kuna kinyago cha penguin , mweusi, na mweupe.

Ni mambo ya ndani ya gari inayoonekana kuwa SUV au gari lingine kubwa, lenye viti vya kitambaa cheusi na dashibodi nyeusi. Mlango wa dereva uko wazi ukifichua sehemu ya nje ya gari iliyo na rangi nyekundu au maroon .

Ni gari jeusi la kifamilia linaloonekana kuwa aina ya Honda Stream likiwa limeegeshwa katika eneo la maegesho la nje. Gari hilo lina milango minne na madirisha meusi na lina muundo wa kisasa wenye taa za mbele zilizochongoka.

Ni sehemu ya ndani ya chumba cha maonyesho ya magari ya kisasa ambacho kimejaa magari mengi ya kifahari hasa yale yanayoonekana kuwa chapa ya Audi kutokana na muundo wao. Magari hayo yamewekwa vizuri kwenye sakafu safi yakionyesha aina mbalimbali za miundo na rangi.

Ni gari la rangi nyeusi au kijivu lililokuwa limeegeshwa chini ya sehemu iliyofunikwa ,labda eneo la kuegesha magari ,gari hili lina sahani ya leseni inayoanza na KCS ikionyesha kuwa limepakiwa nchini Kenya.

Ni mambo ya ndani ya gari, hasa upande wa dereva. Milango yote ikiwa wazi, inaonekana kuwa ni gari la abiria, lenye usukani upande wa kulia. Jambo linaloashiria kuwa gari hilo linaweza kuwa linatumika katika nchi zinazoendesha upande wa kushoto, wa barabara kama vile Kenya.

Kuna magari matatu yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi nyuma. Gari la buluu linaonekana katikati. Lina milango yake wazi na kuna watu kadhaa wamesimama karibu na magari hayo.

Kuna watu watatu, mwanamke mmoja na wanaume wawili, wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Wanaume hao wawili, mmoja amevaa suti na mwingine shati ya buluu. Wanaonekana wakiwa karibu na mwanamke aliyevaa koti la mistari, uku mmoja wa mwanaume akimkumbatia.

Ni gari ndogo jeupe aina ya Suzuki Alto ,likiwa limeegeshwa mbele na kuonekana mbele yake. Namba za usajili ya gari hilo ni KDH 990J .Likionyesha kuwa limepata leseni mjini Kenya.

Ni gari jeupe aina ya SUV ambalo linafanana na Subaru Forester likiwa limeegeshwa kwenye eneo la lami au vigae. Gari hilo lina rims ,nyeusi na fedha ,na linaonekana liko katika hali nzuri.

Ni lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa meupe mekundu na manjano, lori hili lina staha mbili ya juu na ya chini zilizoundwa mahsusi kubeba magari ya usalama.

Kuna lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa meupe juu ya staha zake mbili. Lori hili la rangi ya chungwa linaonekana likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye eneo la wazi.

Kuna mabasi kadhaa yakiwa katika hatua ya utengenezaji ndani ya gala au kiwanda kwa mbele kuna basi la njano ambalo linaonekana bado halijakamilika likiwa na sehemu ya mbele wazi.

Ni basi ndogo jeupe ambalo linaonekana kuwa Toyota Hiace likiwa limeegeshwa barabarani mlango wa abiria upo wazi na inaonekana kuwa na kioo cha pembeni cha ziada au kioo kikubwa cha kuangalia upande wa nyuma.

Ni gari aina ya pickup, ambalo linaonekana kua Toyota Hillux, kutokana na muundo wake, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili lina rangi ya kijivu iliyokoza, na limekua na matairi manne, ambayo yanaonekana kua imara.

Ni ndani ya kiwanda ambapo mabasi kadhaa yanategenezwa .Kwenye sehemu ya mbele kabisa kuna basi la rangi ya chungwa ambalo bado liko katika hatua za mwanzo za ujenzi. Huku boneti yake ikiwa wazi na kuonyesha sehemu za ndani.

Kuna gari la rangi nyeusi. Linaonekana kuwa aina ya SUV au Station Wagon, likiwa limeegeshwa nje. Mwanga unaonekana kuangukia mbele ya gari ukiangazia taa zake. Gari hilo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri. Nyuma yake kuna majengo na magari mengine yaliofifia kidogo.

Ni ndani ya chumba cha maonyesho ya gari kinachoonekana kuwa cha hudai kutokana na nembo inayoonekana ,magari matatu yaliyong'aa yameegeshwa katikati ya chumba yakiwa yameandaliwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Ni gari dogo linalofanana na matatu au basi dogo la abiria likiwa limeegeshwa mbele ya jengo refu lenye madirisha mengi. Gari hilo linaonekana kuwa jeupe na milango yake ya nyuma imefunguliwa.

Ni eneo kubwa lililojaa magari mengi, yaliyo pakiwa kwa safu, yakionyesha maonyesho ya magari au eneo la kuhifadhi magari mengi, labda kwa ajili ya kuuza au kusafirisha. Magari haya yana rangi mbali mbali, zikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu, na blue , yakiwa yamepangwa kwa utaratibu mkali.

Ni sehemu ya ndani ya gari, ikionyesha viti vya nyuma na sehemu ya abiria. Viti hivyo vimefunikwa na vitambaa vya rangi nyepesi, labda kijivu au cream , na kuna mikanda ya usalama inayoonekana vizuri.

Ni sehemu ya nyuma ya gari la aina ya SUV na mlango wa nyuma ukiwa wazi, ukifichua nafasi kubwa ya mizigo iliyo wazi. Milango ya nyuma ya abiria pia inaonekana imefunguliwa kidogo pande zote mbili. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na limeegeshwa nje.

Kuna magari matatu, yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi, na vumbi, likiwezekana kuwa uwanja wazi, wa kura ya maegesho. Gari la kwanza, upande wa kushoto, linaonekana kuwa Toyota Corolla , la katikati na nissani note, ya blue .

Ni gari aina ya SUV inayoonekana kuwa Toyota Land Cruiser Prado, ikiwa imepaki nje. Gari hilo lina rangi nyeusi au kijivu iliyokolea na lina sahani ya leseni ya Kenya yenye herufi KDB na namba zinazoashiria usajili wa gari hilo nchini.

Ni gari ndogo la kisasa la rangi nyeusi likiwa limeegeshwa nje, pengine kwenye kituo cha mafuta au eneo la maegesho. Gari hilo linaonekana liko katika hali nzuri likiwa na taa za nyuma nyekundu na vioo vyeusi.

Kuna gari, ndogo, la abiria, aina ya Toyota HiAce likiwa limeegeshwa nje. Gari hili, lina rangi ya kijivu, au fedha, na lina madirisha meusi. Magurudumu yake, yana rimu za kipekee, zenye muundo wa duara.

Ni gari jeupe linaonekana kuwa SUV likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina madirisha meusi na linang'aa likionyesha labda limenawishwa hivi karibuni au ni jipya. Nyuma ya gari kuna nambari ya usajili. Mazingira yanayoizunguka yanaonekana kuwa ya nje labda kwenye eneo ya maegesho.

Ni gari la Subaru Outback ambalo linaonekana kuwa la rangi nyeusi au kijivu iliyokoza likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, huenda ni kura hai ya maegesho au barabara. Gari hili lina muundo wa magari ya wagon au crossover

Ni safu ndefu ya magari mapya ya kisasa, yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakielekeza upande mmoja. Magari hayo yanaonekana kua ya aina mbali mbali, ingawa yote yanaonekana kua ya kifahari au ya hivi karibuni, yakiwa na rangi tofauti kuanzia nyeupe, kijivu, hadi nyeusi.

Kuna gari la kifahari; Sedan ya rangi ya kijivu isiyokolea, ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina vioo vilivyotiwa giza vikionyesha ufaragha na usasa. Rimu zake za magurudumu zina muundo wa kipekee na zinavutia.

Ni rundo ya mataili ya gari angalau matatu yakiwa yamewekwa moja juu ya jingine. Tairi la mbele linaonekana wazi zaidi ikionyesha miundo wa ndani ya rimu na mwangaza uliyopiga.

Ni duka au gara la vitambaa, likiwa limejaa vitambaa vya aina mbali mbali na rangi maridadi, hasa vitambaa vya kiafrika vinavyofanana na vitenge. Vitambaa vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Ni mkusanyiko, wa vito vya shingo, na bangili zilizotengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali, zikiwa zimetundikwa na kuonyeshwa labda kwenye soko, au duka la zawadi. Baadhi ya shanga, zinaonekana kung'aa na zina rangi angavu, kama vile zambarau na kahawia.

Ni soko lenye shughuli nyingi ndani ya jengo likiwa na vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali . Kuna watu kadhaa wakinunua na kuuza na bidhaa zinaoonekana ni pamoja na maua, nguo na vitu vingine vya dukani.

Ni soko lenye shughuli nyingi ambapo kuna umati wa watu wengi wakinunua na kuuza bidhaa mbalimbali. Duka nyingi zinaonekana zikiashiria nguo zenye rangi tofauti, na pia kuna bidhaa nyingine kama vile viatu, vito na vitu vya mapambo vinavyoonekana vikiuzwa. Mwavuli mwekundu unaonekana katikati ukitoa kivuli kwa baadhi ya wauzaji.

Ni duka au stendi inayouza bidhaa mbalimbali, labda za sanaa au mapambo. Tunaweza kuona vitu vilivyopangwa juu ya meza, na vingine vikiwa vimetundikwa nyuma, kuashiria biashara ndogondogo au soko la ndani. Mwangaza hafifu unaonyesha kuwa labda ni jioni, au mahali hapo hakuna mwanga wa kutosha.

Kuna meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe ikiwa na bidhaa mbalimbali za ufundi na mapambo zilizopangwa kwa uangalifu. Inaonekana kama soko au banda la kuuza bidhaa za kitamaduni labda vito, shanga na sanaa ndogo.

Mirundo kubwa la matunda au maboga makavu yanayoonekana kuwa ya aina ya calabash au gourd ambayo mara nyingi hutumika kutengeneza vyombo mbalimbali kama vile vibuyu, vyombo vya kunywea au ala za muziki.

Ni sehemu ya soko au duka ambapo kuna rundo la masanduku ya mayai, yaliyopangwa vizuri. Baadhi ya masanduku hayo yanaonekana kuwa na rangi tofauti kama vile nyekundu kijani na blue yaliyopangwa juu ya meza au rafu.

Ni rundo kubwa la matikiti maji yaliyopangwa vizuri. Baadhi yakiwa yamekatwa kuonyesha nyama yake nyekundu yakiwa sokoni. Nyuma kuna miundo inayofanana na miavuli ikionyesha kuwa matikiti yanauzwa katika soko la wazi.

Ni duka dogo la rejareja pengine la barabarani au katika soko lenye bidhaa nyingi zikiwemo nguo, vitambaa au vito vinavyopangwa kwa umaridadi, bidhaa izo zimepachikwa kwenye kamba au angeni.

Ni duka la nyama, labda bucha ambapo nyama mbichi imepangwa na kuonyeshwa kwa wateja. Ina friji na glasi inayoonyesha vipande vya nyama vilivyokatwa vikiwa tayari kwa kuuzwa. Juu ya friji kuna nyama kubwa iliyoning'inizwa, ikionyesha kuwa inangojea kukatwa au tayari imekatwa kutoka kwa nyama.

Ni duka la matunda, pengine sokoni au kando ya barabara lenye aina nyingi za matunda yaliyopangwa vizuri. Tunaweza kuona ndizi zikiwa zimetundikwa juu na chini yake kuna matunda mengine kama vile machungwa, nyanya na matunda ya zambarau. Yote yakiwa yamewekwa kwenye vikapu au sanduku.

Ni soko au duka la ufundi wa mikono lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwa uangalifu upande wa kulia, Kuna shanga na mapambo ya rangi mbalimbali yamening'inizwa. Huku upande wa kushoto kukiwa na rundo la nguo au vitambaa.

Ni eneo la nje, labda soko au duka ndogo, wakati wa jioni au usiku, likiwa limewekwa taa hafifu. Kuna miavuli miwili mikubwa, moja wa zambarau na mwingine wa bluu zinazotoa kivuli au ulinzi. Chini ya mwavuli wa bluu kuna rundo la bidhaa zinazoonekana kama maua.

Ni soko lenye shughuli nyingi la matunda ambapo aina mbalimbali za matunda zimepangwa kwa wingi. Mbele kuna rundo kubwa la machungwa apples na matunda mengine yanayoonekana kama plum yamewekwa kwenye masanduku na vikapu.

Ni rundo kubwa la mboga, za majani, labda mimea, au mimea mingine ya kijani kibichi, ikiwa imejaa katika eneo la wazi, ambalo linaonekana kama soko, au banda la kuuza bidhaa.

Ni rundo kubwa la viatu ikiwemo sandali na flat shoe zilizopangwa kwa wingi, zikipendekeza kuwa ni duka la viatu au soko. Kuna viatu vya rangi na mitindo mbalimbali vikiwemo vya kahawia, nyeusi, blue na rangi nyingine. Ishara yenye namba 300 kinaonekana wazi miongoni mwa viatu.

Ni mkusanyiko wa maboga mbalimbali yakiwemo maboga ya rangi ya chungwa, kijani kibichi na yale yasiyokomaa vizuri au maboga ya paternut yenye rangi ya kahawia. Baadhi ya maboga ya kijani, yamefungwa kwenye mifuko ya plastiki.

Kuna mkusanyiko wa matunda na mboga mbalimbali yaliyopangwa kwa uangalifu katika vikapu na masanduku. Kwa mbele, kuna ndimu za kijani na chokaa zilizopangwa kwenye treli na kando yake kuna tango na matango mengine ya kijani kibichi.

Ni kundi la watu wakikagua au wakipanga rundo kubwa la nguo labda katika soko la mitumba, duka la hisani au eneo la usambazaji wa misaada. Nguzo za nguo zimefungwa au zimetawanyika ardhini.

Ni jengo la ghorofa kadhaa, huenda likaliwa la makazi au biashara, likisimama peke yake katika eneo la wazi na pana ambalo linaonekana kuwa mchanga au ardhi tupu. Muundo wa jengo hilo, lina madirisha mengi yenye rangi ya blue .

Ni safu ya majengo, yaliyo juu ya kilima au eneo lililo inuka. Yakitazamana na uwanja mkubwa wazi na wenye udongo ulio wazi ,unaofanana na ardhi kavu au uwanja wa kimichezo.

Ni mandhari ya jiji au mji, chini ya anga la blue safi na mawingu machache, ikionyesha majengo kadhaa yenye ghorofa yanayoashiria maendeleo ya mjini. Kuna majengo ya rangi tofauti kama vile manjano, kijivu, na mekundu hafifu.

Ni sehemu ya jengo la kisasa, labda makazi ya huko ofisi, likiwa na madirisha makubwa mweusi, yanayoakisi mazingira. Muundo wa jengo unaonekana kuwa rahisi na wa kisasa, huku kuta zake zikiwa na rangi nyepesi.

Ni nyumba moja iliyo na bustani nzuri iliyotunzwa vizuri; yenye vichaka vilivyopunguzwa vizuri mbele. Nyumba yenyewe inaonekana kuwa na kuta za mawe, madirisha yenye milango ya chuma na paa la bati au vigae na miti mikubwa inayotoa kivuli nyuma.

Ni jengo la kisasa labda ya kibiashara au makazi lenye usanifu wa kuvutia. Sehemu ya mbele ya jengo hilo inaonekana kuwa na kuta za giza na madirisha makubwa uku sehemu zingine zikionyesha rangi nyepesi.

Ni majengo marefu ya kisasa yenye madirisha mengi yaliyojengwa kwa mtindo wa ghorofa na kupangwa kando ya barabara pana, anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika juu ya buluu safi.

Ni jengo refu la gorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa la makazi au ofisi. Jengo lina rangi ya kahawia, machungwa iliyokolea na madirisha makubwa ya rangi ya bluu ambayo yanaakisi anga. Pia kuna miundo inayofanana na balconies au sehemu za nje.

Ni nyumba moja ndogo yenye ukuta ya rangi ya kijivu isiyo ya kung'aa na paa la rangi ya kahawia. Nyumba hiyo ina madirisha mengi yenye fremu nyeupe na mbele yake kuna bustani ndogo yenye nyasi iliyopunguzwa vizuri na ua wa mimea ulipangwa vizuri.

Ni chumba tupu chenye madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha na kutoa mwonekano wa nje labda majengo mengine. Sakafu inayoonekana kuwa na umbo iliyong'aa na dari imepambwa kwa taa za kisasa.

Kuna bango kubwa la matangazo la mali isiyohamishika likitangaza jengo refu la ghorofa liitwalo Highway Heights Mombasa. Bango linaonyesha picha ya jengo la kisasa, linaonekana kuwa tayari kwa matumizi.

Ni mnara mrefu wa mawasiliano ukiwa umesimama wima chini ya anga ya buluu lenye mawingu machache. Karibu na mnara huo kuna jengo dogo lenye paa jekundu linaloashiria kituo cha udhabiti au vifaa vinavyohusiana na mnara.

Ni bwawa kubwa la kuogelea lenye maji safi na ya bluu. Likiwa limetegenezwa vizuri na limezugukwa na vigae safi vya kupiga hatua. Nyuma ya bwawa hilo kuna jengo kubwa la kifahari labda hoteli au jumba la makazi.

Kuna majengo mawili marefu yaliyosimama katikati, yakiwa bado katika hatua za ujenzi au yamemalizika kujengwa hivi karibuni, huku mmoja likiwa limefunikwa na kifaa cheupe cha ujenzi.

Ni jengo refu linaloonekana kuwa bado linajengwa au limekamilika hivi karibuni. Likiwa na kuta za saruji na matofali na mistari ya rangi nyekundu au kahawia inayozunguka ghorofa. Juu ya jengo kuna sehemu inayofanana na paa au muundo wa ziada.

Kuna jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi ambalo linaonyesha mchanganyiko wa rangi nyeupe, kijivu na viblocku vya rangi ya machungwa na njano vinavyotawanyika usoni wake. Chini ya jengo kuna bwawa la kuogelea la rangi ya bluu angavu.

Ni sehemu ya jengo refu lililopigwa picha kutoka chini likielekea juu angani ,jengo hilo lina muundo wa kisasa na madirisha mengi madogo yakionyesha mtindo wa usanifu na majengo ya ghorofa au ofisi.

Ni sehemu ya ndani ya duka la carrefour , kama inavyothibitishwa na bango kubwa la buluu linalosoma Welcome to carrefour , na nembo ya carrefour inaonekana kuwa la rejareja, likiwa na viashiria vya big savings na low prices inavyoonekana.

Ni sehemu ya duka, labda supermarket au kiosk maalumu, inayoitwa Energy Zone kama inavyoonekana kwenye ubao wa neon wa blue juu. Rafu ndefu, zimejaa vinywaji mbalimbali, vingi vikiwa vinywaji vya kuongeza nguvu, na vikiwekwa kwenye jokofu zenye taa za blue .

Kuna mlango wa duka kubwa la Carrefour lenye nembo ya duka hilo linaonekana wazi juu. Ndani ya duka, upande wa kushoto kuna kaunta ya malipo yenye namba kumi iliyo wazi na mfanyakazi anaonekana akiwa kazini.

Ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa. Yaliyojaa bidhaa mbalimbali. Katika sehemu ya mbele, kuna rundo la viti vya plastiki, vikombe na vitu vingine vya nyumbani. Vikiashiria idhara ya bidhaa zisizo za vyakula.

Ni duka kubwa au maduka makubwa yaliyojaa vitu mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu na meza. Katikati ya duka kuna njia pana inayoruhusu wateja kupita kwa urahisi. Na upande wa kushoto kuna kaunta ya huduma au sehemu ya malipo.

Mirafu ndefu na pana, iliyojaa chupa za vinywaji, zikiwemo aina mbali mbali za pombe kama vile, mvinyo, pombe kali, na labda bia. Rafu imepangwa vizuri, na chupa zimepangwa kwa rafu, zikionyesha uteuzi mkubwa wa bidhaa.

Ni eneo la huduma kwa wateja kama inavyodhibitishwa na bango kubwa la neon lenye maneno customer service . Mbele ya bango hilo kuna kaunta ambapo wafanyikazi wawili wanaoonekana wakihudumia wateja.

Ni sehemu ya kulipa bidhaa ndani ya duka kubwa, labda supermarket . Kuna kaunta kadhaa za malipo na moja inayoonekana kwa karibu ina skrini ya kompyuta na vifaa vingine vya kulipa.

Ni sehemu ya ndani ya duka la reja reja au maduka makubwa, labda nchini Kenya, ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na stendi za kuonyesha. Katikati ya picha kuna stendi kubwa iliyosheheni vifurushi vya taulo za kujipanguza za jikoni.

Ni safu ndefu ya magunia, yaliyojaa bidhaa mbalimbali, labda nafaka, viungo au vyakula vingine vikavu, vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kila gunia linaonekana kuwa na lebo ya bei au maelezo mengine, na miiko mikubwa mieupe imewekwa ndani na baadhi ya magunia.

Ni sehemu ndani ya duka kubwa au maduka makubwa labda katika eneo la bidhaa za afya au usafi; kama inavyoashiria na bango lenye maneno Shield your Family from Cold & Flu Virus .

Ni sehemu ya duka kubwa la rejareja hasa eneo ya matunda na mboga. Kuna rundo la tufaha la kijani kibichi zilizopangwa vizuri kwenye vibao na matunda mengine yenye rangi nyekundu au ya machungwa yanaonekana karibu.

Ni sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa au supermarket ikiwa na ishara kubwa nyekundu juu inayosomeka fruit and vegetables . Bidhaa mbalimbali kama vile mahindi, karoti, viazi na vitunguu vimepangwa kwa uangalifu.

Ni corridor ndefu au njia ya kusafiria ndani ya jengo, ikiwezekana uwanja wa ndege au kituo cha treni kwa sababu ya uwepo wa njia za kusafiri zinazoonekana. Kuta za pande zote, zimepambwa kwa matofali au vigae vyepesi.